Tukio la ndani linalohusisha watu wanne waliovaa barakoa wakikusanyika karibu na meza yenye chupa kadhaa za plastiki zilizo na mifuko myekundu. Mmoja wao amevaa koti jekundu, mgongoni kuna maandishi yanayoweza kuashiria shirika au kikundi maalumu wanachohusiana nacho. Muonekano wa meza na chupa unaweza kutoa hisia za shughuli za kitabibu, uchunguzi wa kisayansi au utoaji wa sampuli kwa ajili ya uchambuzi.

Mwanaume aliyevalia shati la mikono mifupi, akionekana kuchuchumaa mbele ya mifuko ya mbolea. Mpangilio wa mifuko, msimamo wa mtu huyo na maelezo ya bidhaa, yote yanatengeneza taswira ya kilimo cha kisasa, kinachotegemea sayansi na usambazaji wa mbolea yenye virutubisho kamili, kusaidia katika ukuaji wa mimea.

Watu wawili wakijishughulisha na kazi ya kuchimba na kusambaza udongo au mbolea ndani ya banda lililojengwa kwa miti, na kufunikwa kwa turubai. Mtu mmoja amevaa fulana ya rangi nyekundu, na anaonekana akitumia jembe kugeuza udongo. Huku mwingine akiwa upande wa pili pia akijihusisha katika kazi hiyo kwa bidii.

Boksi dogo la dawa liitwalo "catch worm" linaloweza kutibu minyoo kwa wanyama wafugwao kama vile: ng'ombe, mbuzi, na wengine, na pia ni salama wakati wa ujauzito kwa mnyama.

Mwanaume amesimama karibu na jengo la mbao, akishika mizizi yenye udongo unaoashiria shughuli ya kilimo hai. Nyuma yake kuna bango la kijani lililoandikwa "red culture" linaloeleza faida za matumizi ya mbolea ya minyoo, kama vile kuboresha afya ya udongo, kuongeza virutubisho hai na kupunguza mmomonyoko wa udongo.

Watu wawili wamesimama chini ya mti wa maembe, uliotawaliwa na matunda yaliyokomaa, mmoja wao aliyevaa shati la bluu na miwani ya jua anashika embe kwa makini, akichunguza kwa utaalamu. Mwenzake aliyevalia shati jeupe anaonekana kujadili jambo kwa makini.

Rundo kubwa la viazi vimekusanywa kwa mpangilio wa kuvutia likiwa katikati ya shamba, kiasi hicho kikubwa huashiria mavuno mazuri yaliyotokana na msimu wa kilimo wenye mafanikio. Katika mandhari ya nyuma watu wachache wanaonekana wakiwa katika harakati za kazi wakichimba, kukusanya au kusimama na mchakato wa kuvuna kwa makini.

Watu wawili ndani ya shamba la nyanya, wakihusika moja kwa moja na mimea. Mmoja amevaa kofia ya rangi ya krimu na shati la mistari, huku mwenzie akiwa na kofia nyeusi na shati ya bluu, vazi linaloendana na mazingira ya kazi ya shambani. Wameinama kidogo wakichunguza na kushika nyanya zilizoiva kwa umakini, ishara ya ukaguzi bora au furaha ya mavuno.

Kundi la watu limesimama nje ya jengo lenye paa la bati wakiwa wanachambua mahindi wengine wamesimama wengine wameinama wakionyesha ushirikiano katika mavuno ya kilimo ndani ya jengo hilo mahindi yamepangwa kwa ustadi yakisubiriwa kuchakatwa au kusafirishwa

Watu kadhaa waliovalia mavazi ya bluu wakionekana wakishughulika katika upangaji wa mazao kwenye vyombo vya plastiki. Vikapu hivyo vya plastiki viko na rangi tofautitofauti rangi za manjano, bluu, nyeusi na nyekundu. Wakionekana wakishughulika kwa ufanisi wa hali ya juu.

Wakulima wawili wameinamia ngazi kwa bidii wakijaza magunia makubwa kwa karoti safi zilizovunwa shambani. Karoti zimetapakaa ardhini huku zingine zikiwa juu ya majani zikipangwa kwa umakini na kujazwa kwenye magunia kwa ajili ya kusafirishwa.

Kundi la watu wakiwa shambani wakijihusisha na kazi ya kuvuna mazao wamezunguka gunia kubwa jekundu lililojaa viazi kila mmoja akiwa na muonekano wa bidii na umakini, mavazi yao yakiwa ni ya kazi yakionyesha kuwa wapo kazini na wapo tayari kushughulika.

Wanawake wawili wakionekana kuvuna mazao kutoka kwenye shamba lenye rutuba, wakiwa na bidii wakichuma matunda mekundu yaliyoiva vizuri, majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya yakionesha uangalizi mzuri wa kilimo, mazingira ya shamba ni ya kijani kibichi yakidokeza msimu wa mavuno.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kijani kibichi pamoja na kofia, wakiwa katika shamba la migomba lililojaa mikungu mikubwa ya ndizi. Wamesimama katikati ya majani ya migomba na mmoja wao anaonekana kushika ndizi au kifaa kinachohusiana na kazi ya kilimo, ikiashiria kuwa wapo katika shughuli za uvunaji au uchunguzi wa mazao.

Watu kadhaa wakiwa shambani wakikusanya mahindi yaliyovunwa, wakijaza magunia kwa bidii na umakini mkubwa. Ardhi imejaa magunzi yaliyotawanyika, ishara ya kuwa mavuno ni kiasi kikubwa, na mimea ya mahindi inaonekana kwa nyuma ikihitimisha msimu wa ukuaji na kuleta uvunaji.

Kundi la watu wakijishughulisha na kazi za kuvuna viazi shambani, wameinama juu ya udongo wenye rutuba, wakitumia mikono yao kuchimba, na kukusanywa viazi vilivyojaa kwenye ardhi. Wengine wamesimama pembeni wakihakikisha mazao yamekusanywa vizuri. Huku baadhi ya viazi tayari vikiwa vimepangwa katika sehemu moja kwa ajili ya uchambuzi na usafirishaji.

Watu kadhaa wakiwa katika harakati za kukusanya viazi vitamu vilivyomwagwa aridhini na kuundwa kwa rundo kubwa. Wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ya kawaida, watu hao wanaonekana wakishughulika kwa ushirikiano wakichukua viazi na kuviweka kwa utaratibu.

Mkulima mmoja akiwa ameinama kwa bidii kwenye shamba la nyanya, akifanya kazi ya kuhudumia mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko ya plastiki. Huku matunda ya nyanya yakionekana bado machanga katika rangi za kijani na njano.

Mkulima mmoja akiwa kazini shambani, akiihudumia mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari ya kijani kibichi. Mkulima huyo amevaa koti la mvua na suruali, ishara kwamba anafanya kazi licha ya hali ya hewa yenye mawingu mazito yanayokolea angani. Uwepo wa miti na uoto wa asili kwa mbali unaongeza mvuto wa kimazingira.

Mazingira ya ndani ya chumba maalumu kwa kilimo cha pilipili hoho, ambapo kila kipengele kimepangiliwa kwa ustadi unaolenga uzalishaji wa hali ya juu. Mistari ya mimea ya pilipili hoho, imepandwa kwa mpangilio unaoruhusu upatikanaji wa hewa na mwanga wa kutosha, na majani yake ya kijani kibichi yanadhihirisha afya ya mimea.

Mandhari ya kuvutia ya mavuno ya nyanya kwenye shamba. Vikapu kadhaa vimejaa nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu angavu, huku baadhi zikiwa bado kijani zikisubiri kukomaa. Mpangilio wa vikapu ni wa kuvutia, vikiwa vimewekwa kwenye mstari unayoashiria utaratibu na umakini wa mkulima katika kuvuna.

Watu wakifanya kazi shambani ya kukusanya viazi vilivyovunwa kutoka ardhini, wengine wanapanga rundo kubwa la viazi mbele yao, huku wengine wakijaza viazi kwenye magunia kwa ustadi na umakini, mazingira yanayozunguka yanaonyesha eneo la kilimo lenye udongo wenye rutuba, ikiwa limezungukwa na kijani kibichi na nyasi na miti ya mbali.

Mtu mmoja akiwa amebeba gunia kubwa kichwani akitembea kwenye eneo la wazi la nyasi na mchanga uliotawanyika ardhini. Mtu huyo amevaa shati la mikono mifupi na suruali ya bluu na naonekana akiwa makini mwenye bidii akihakikisha mzigo wake umekaa sawa.

Mwanaume akionekana amesimama kendo ya shamba la mahindi yaliyokomaa, akiwa amevaa shati nyeupe na suruali ya bluu, huku akishika kwa mikono yake moja ya mashine yenye kochi la mahindi. Muonekano huo unaibua taswira ya msimu wa mavuno.

Mahindi yaliyokaushwa yakining'inizwa miundo ya mbao, katika safu zilizojaa ustadi wa upangaji. Mahindi haya yamefungwa kwa kamba, na kupangwa kwa namna inayowezesha hewa kupita kati yao.

Watu kadhaa wakiwa katika shughuli ya kuvuna na kupanga nyanya katika eneo la wazi ambapo vikapu vya plastiki vimjaa nyanya nyukundu zinazong'aa kwa ukomavu wengine wamesimama wengine wameketi wengine wakionekana wanaendelea na kazi za kupanga, kuhesabu au kuhamisha mazao hayo ishara ya juhudi za pamoja katika kilimo cha bustani.

Mavuno ya viazi vitamu ambapo watu wawili wameinamia shamba wakikusanya mazao kwa uangalifu na bidii. Masanduku ya plastiki yenye rangi mbalimbali bluu, kijani, nyekundu, yakiwa yamejaa viazi vitamu vilivyovunwa. Yakipangwa kwa utaratibu kando ya mistari ya udongo unaoonekana kuwa wenye rutuba nzuri.

Shamba la miti ya mapapai iliyopangwa kwa mistari ya kisayansi, ikikua katika udongo mwekundu unaoashiria rutuba nzuri. Kila mti unaonekana kuwa na matunda ya kijani kibichi yanayong'anga'nia kwa wingi kutoka kwenye shina kuu, yakichomoza kwa madoido kana kwamba ni mapambo ya asili yanayoning'inia kwa fahari.

Wakulima wakiwa wamevalia mavazi ya kazi ya kijani na nyekundu. Wanashirikiana kwa bidii kuvuna matunda kutoka kwenye mti yenye majani mabichi, huku wengine wakikusanya matunda hayo katika vikapu vya manjano.

Watu watano waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa wameinama wakikusanya viazi kutoka kwenye lundo kubwa lililojaa mazao hayo, kila mmoja anaonekana akishika au kufungasha viazi kwenye mifuko ya plastiki, huku vichwa vyao vimefunikwa kwa vitambaa ili kujikinga na jua kali.

Mtu mmoja ameketi katikati ya shamba la matikiti, akiwa ameshika kipande cha tikiti maji kilichokatwa, chenye rangi nyekundu angavu na mbegu nyeusi zinazoonekana wazi. Anaonekana kutazama kipande hicho kwa umakini na furaha, kama ishara ya kuthamini kazi yake au ladha ya zao lake.

Kundi la watu kadhaa wakiwa wanachambua na kupanga viazi vitamu vilivyovunwa shambani. Wameketi chini karibu na rundo kubwa la viazi, wakitumia mikono yao kuweka viazi kwenye vikapu vya plastiki vya rangi ya bluu na kijani, ikiwa ni shughuli ya kilimo ya pamoja inayofanywa kwa ushirikiano na umoja.

Watu kadhaa wakifanya kazi kwa bidii katika shamba la mahindi lililojaa mimea yenye afya, wakiwa wameinama na kushika mahindi wanadhihirisha ukakamavu na mshikamano katika shughuli za kilimo. Mazingira ya shamba yanavutia mahindi yamesimama imara kwa mistari nadhifu yakipepea chini ya anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Shamba la migomba yenye ndizi zilizoiva na kukomaa ambapo kila mgomba umebeba mkunga wa ndizi, huku majani makubwa ya kijani kibichi yakitoa taswira ya bustani yenye rutuba na afya njema ya mimea.

Watu wawili wakifanya kazi kwenye shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi wakionekana wakiwa makini na wenye bidii katika huduma zao nyuma yao kuna majengo na miundo mbinu ya kijiji yakieleza mada ya maisha ya kijijini yenye utulivu na shughuli muhimu.

Migomba iliyojaa ndizi zilizokomaa, na ua la ndizi linaloning’inia chini ya kichana, ishara ya uzalishaji wa mazao ya chakula muhimu. Majani makubwa ya kijani yanayozunguka migomba, yanaashiria mazingira yenye rutuba na hali nzuri ya kilimo.

Kikundi cha watu wakifanya kazi kwa pamoja kupanda miche kwenye kitalu, wakiwa wamepiga magoti au kuinama, kila mmoja anashughulika kwa makini kuweka miche kwenye udongo, katika mistari iliyopangwa vizuri mandhari inaonesha ujenzi wa kawaida wa bambu nyuma yao na mazingira ya kijani kibichi, hii ni picha yenye nguvu ya ushirikiano wa juhudi na kulinda mazingira kupitia kilimo cha miche.

Bustani iliyoandaliwa vizuri ambapo vitanda vya mbao na vyombo vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikibeba mimea ya aina mbalimbali, mtu mmoja anaonekana akifanya kazi kwa mikono yake ya ndani mojawapo ya vitanda hivi akionekana kushughulika mmea au kuufanyia kazi ya upandaji .

Watu wawili wakiwa kwenye shamba la mboga, wakijishughulisha na mimea iliyopandwa kwa ustadi ndani ya mifuko mikubwa ya plastiki. Mifuko hiyo imejaa udongo wenye rutuba na kila mmoja umeotesha mmea wa mboga unaochanua kwa afya njema. Huku majani yakitoka kwa muonekano wa kijani kibichi unaovutia.

Trei ya vitalu vya udongo vilivyopandwa miche midogo ya mimea ambayo iko kwenye hatua za awali za ukuaji. Kila kitalu kimepanda mche mmoja, ukiwa na majani ya kijani kibichi yaliyochangamka, ishara ya afya bora na mazingira rafiki ya kustawisha. Miche hii inaonekana imepangwa kwa uangalifu ndani ya trei. Hatua hii inasaidia mimea kukua kwa nafasi ya kupata mwanga wa kutosha na kurahisisha umwagiliaji sawia.

Miche michanga ya mimea iliyopandwa kwenye udongo ulio na unyevu, ikilindwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matonye unaopita katikati ya mistari, bomba la plastiki lenye matundu maalumu limewekwa kwa ustadi kuzunguka kila safu ya mmea, likiwa tayari kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya kila mmea bila upotevu wa maji.

Chumba maalumu kinacho kutumika kuhifadhia na kukudhia mimea kikionekana kikiwa katika unadhifu, roboti mbili zenye rangi ya machungwa zinaonekana zikihudumu kwenye safu ya mimea yenye afya njema. Zikifanya kazi kwa ustadi na usabiti zikiamisha mimea kutoka sehemu hadi nyingine.

Trekta la bluu limepaki kwenye eneo la shamba lenye nyasi zilizopukutika, likiwa limeunganishwa na kifaa cha kilimo chenye rangi nyekundu na kijani, kifaa hicho kina magurudumu na sehemu zinazo fanana na vipeperushi kukata au kukusanya majani, kikiashiria shughuli za uvunaji au usafi wa ardhi.

Katika shamba lililotandazwa na udongo mwekundu, mashine ya kilimo na ya kisasa yenye rangi nyekundu ikionekana kukwaruza ardhi kwa meno yake makali. Ikirusha vipande vya udongo kwa juu kwa nguvu, ikiandaa shamba kwa ajili ya msimu mpya wa upandaji.

Ndani ya chumba kiilichojaa mwangaza wa kutosha, mimea yenye majani ya kijani kibichi, imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza maalumu za eneo hilo. Mabomba ya maji na vifaa vya kiufundi, vimeunganishwa moja kwa moja kwenye kila safu za meza, vikihakikisha mimea inapata virutubisho maalumu.

Mashine maalumu na ya kisasa yenye rangi ya kijani kibichi, sehemu ya mbele ina nyaya na vifaa vya kuchakata nyasi, ikionekana kama vipeperushi ikikusanya na kuivuta majani yaliyo chini, nyasi zilizokatwa zimetapakaa kwenye ardhi, zikisibitisha kazi iliyofanyika.

Trekta la kisasa likionekana likiwa na kifaa kilichofungwa nyuma yake kikionyesha ufaninisi mkubwa huku mazingira ya shamba yakionyesha hali ya mvua huku mawingu yakitanda kwa utulivu

Mashine mbili za kulimia, trekta za kijani zikiwa shambani zikifanya kazi kwa kasi na kwa usahihi. Trekta mbele inaonekana ikilima ardhi kwa kutumia kifaa kilichofungwa nyuma, huku nyingine ikifuatilia kwa umbali mfupi, ikionyesha utaratibu wa shughuli za kilimo cha kisasa.

Mimea ikiwa imipangwa kwa ustadi ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa ambapo mfumo wa umwagiliaji wa maji umeunganishwa kwenye vyombo maalum vinavyoshikilia mimea hiyo. Mwanga wa taa kutoka juu unapenya moja kwa moja hadi kwenye majani, ukisaidia ukuaji wa mimea kwa kudhibiti kiwango cha mwanga kwa usahihi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ulioandaliwa katika safu mbili, moja juu nyingine chini. Ambapo mimea hupandwa kwenye mashimo maalumu ndani ya mabomba meupe ya plastiki. Maji yenye virutubisho hutiririka kupitia mfumo huo, na hutoa chakula moja kwa moja kwa mizizi ya mimea bila kutumia udongo.

Kifaa cha kisasa chenye rangi ya kijani na njano, Kiki fanya kazi shambani ikiwa ni mojawapo ya vifaa nya kilimo, huenda ni mashine ya kupanda na kusambaza mbegu. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na miti, ikiweka mazingira ya vijijini yenye mandhari ya utulivu na uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia teknolojia, ambapo mimea imepangwa kwa ustadi ndani ya mabanda ya chuma, yaliyo jengwa kwa safu mbalimbali. Kila safu imewekwa vyombo maalumu vinavyobeba miche yenye afya, huku taa na mwanga ukipenya kwa usahihi.

Techknolojia ya kisasa inayotumika katika kilimo katika ukuaji wa mimea. Roboti ndogo ya kijani kibichi inaonekana ikipita katika maeneo haya yenye mimea mingi, magurudumu manne yanayoiwezesha roboti hiyo kusogea kwenye njia kati ya mimea huku mwanga wa jua ukiingia kupitia paa la kioo na kuangazia mazingira ya eneo hilo. Huu ni mfano mzuri wa uvumbuzi wa kisasa unaochangia maendeleo ya kilimo endelevu.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye rangi ya manjano ikifanya kazi shambani katika kukusanya na kufunga nyasi zilizokatwa, mashine hiyo imeunganishwa na trekta na iko katika hatua ya kuweka nyasi katika mviringo kwa ajili ya kuhifadhi kama chakula cha mifugo .

Kilimo cha ndani cha kisasa kwenye mazingira yaliyodhibitiwa ambapo mimea yenye afya yanaonekana ikikuwa kwenye rafu nyingi za chuma zilizopangwa kwa ustadi, kila safu ya rafu imebeba vyombo vilivyojaa mechi ya kijani kibichi, huku mwangaza wa kutosha ikionekana kuingia kupitia taa maalum au dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa asili.

Mazingira ya kilimo cha ndani kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu, ambapo mimea imepangwa kwa ustadi ndani ya trei mbili juu ya rafu ya chuma. Kila trei imebea miche michanga inayokuwa kwa mfululizo ikipata mwanga kutoka kwa taa maalumu iliyo juu ya rafu.

Eneo kubwa na la kisasa lenye paa la plastiki au kioo linalopitisha mwanga, likifunika mistari ya mimea iliyopangwa kwa utaratibu wa kuvutia, katikati ya eneo hilo kuna kifaa cha kusogea, huenda ni mkondo wa reli au katerezi cha huduma, kinachotumika kurahisisha kazi za upandaji, uangalizi na uvunaji bila kuharibu mimea.

Mfumo wa kisasa wa kilimo kinachotumia maji katika ukuaji wa mimea. Ambapo mimea michanga inapandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu, yenye maji na virutubisho. Kila mmea umewekwa kwenye kikombe kidogo kinachoshikilia mizizi yake huku maji yaliyojaa virutubisho yakisambazwa bila kutumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani unaotumia teknolojia ya kiautomatiki kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea. Safu za kijani zenye mimea inayositawi zimepangiliwa kwa umakini huku vifaa vya kielektroniki na nyaya zikiwa zimefungwa ili kusambaza maji, mwanga na virutubisho kwa usahihi.

Tenki maalumu la kukuzia samaki, lililojaa mimea ya majani yenye kijani kibichi. Ikikua kwa wingi na kuunda mazingira ya asili yenye utulivu. Samaki wadogo wanaelea kwa utulivu miongoni mwa mawe madogo na vipande vya kuni wakiwa katikati ya mfumo wa ikolojia uliojaa uzuri na uhai.

Samaki wadogo wakiogelea kwa utulivu ndani ya maji wakizunguka bomba la plastiki lenye matundu yanayo tirilisha maji kwa taratibu. Waya unao elekea kwenye bomba unaashiria mfumo wa uthibiti wa maji au hewa katika mazingira ya ya kufugia samaki. Mandhari hii inayovutia inanyoesha uangalizi wa makini kwa viunbe vinavyo ishi ndani ya maji.

Ufugaji wa samaki ambapo, samaki wengi waliokufa wamejaa juu ya uso wa maji, kwenye mabwawa. Mabwawa haya yamejengwa kwa mbao na kuzungukwa na miundombinu ya mabomba, yanayoonyesha kwamba ni sehemu ya mfumo rasmi wa ufugaji wa kisasa. Samaki hawa kwenye idadi kubwa inaongeza hali inayodokeza uwepo wa tatizo kubwa kama: uchafuzi wa maji, ukosefu wa oksijeni au maradhi ya samaki; yanayoweza kuwasababisha janga kwa mfugaji.

Bwawa la maji lenye mawe yaliyopangwa kwa ustadi kandokando yake, ikizungukwa na mimea ya kijani inayoongezea mvuto wa mandhari, ndani ya maji kuna mipira ya rangi tofauti ikitoa mvuto wa rangi na uhai wa mazingira hayo kimahususi.

Tenki dogo la samaki la ndani, lenye mandhari ya kuvutia, likiwa na samaki wa rangi mbalimbali wakielea kwa utulivu ndani ya maji safi. Ndani ya tenki hilo kuna mapambo ya miamba na mimea bandia ya kijani inayofanana na mazingira ya asili chini ya maji, yakiwa yamepangiliwa kwa ufanisi ili kutoa mandhari ya kuvutia.

Nyani mdogo mwenye manyoya ya kijivu na nyeusi, akiwa ameketi juu ya jiwe, akielekeza macho yake makubwa yenye mng'ao wa tahadhari upande mmoja, akitazama kitu kilicho mbali. Uso wake una rangi ya kijivu nyepesi na nyeupe, ukisistiza tofauti ya muundo wa manyoya yanayomzunguka.

Mifuko yenye nafaka mbalimbali imepanga juu ya sakafu ndani ya mifuko hiyo kuna mzao mbalimbali ya chakula ikiwemo maharage, kunde, mchele mbegu za mbaazi au choroko zilizolimwa maeneo ya vijijini, kila mfuko unarangi tofauti ya nafaka ikionyesha wingi na utofauti wa nafaka iliyokusanywa.

Shamba la mahindi yaliyokauka likiwa na majani ya kahawia yanayodokeza ukame uliosababisha mimea kupoteza rangi yake ya kijani. Mahindi yamesimama kwa ulegevu yakionekana yamekumbwa na ukosefu wa maji, huku anga la bluu likiwa na mawingu meupe yanayotia tumaini la mvua inayoweza kurejesha uhai shambani.

watu wawili wakiwa shamba wakifanya kazi ya kumwagilia mimea kwa kutumia bomba la maji katika mazingira ya kijani kibichi yanayovutia, mtu ambae anavaa shati la kijivu la mikono mifupi akielekeza bomba kwenye mizizi ya mimea huku akionyesha uangalifu na kuhakisha maji yanakwenda moja kwa moja mahali yanapohitajika .

Mandhari tulivu yenye ukimya huku majani mengi na miti midogo inayozunguka sehemu ya maji, nyasi zimeota ndani ya maji zikionyesha mazingira yenye unyevuunyevu. Maji yanaonekana taratibu kupita eneo hilo, kuonyesha sehemu zenye kingo zenye rutuba .

Maporomoko ya maji yanadondoka kwa kasi yakitoka kwenye miamba ya juu yakitengeneza bwawa la asili chini maji yanarangi ya kahawia yakiahashiria mchanganyiko wa majani

Watu watatu wakishiriki shughuli za kilimo cha miche kwenye kitalu mmoja wao ameketi chini na anaonekana akipokea au kukabidhi mche kutoka kwa mtu mwingine aliyesimama, kwa nyuma kuna mtu mwingine akihudumia mimea katika mabanda ya miche inaonyesha juhudi za pamoja katika kuhifadhi mazingira au maandalizi ya upandaji.

Mimea imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa wima, huku kila mmea ukikua kutoka kwenye mashimo maalumu yaliyokatwa kwa usahihi. Mabomba haya yamebeba maji yaliyoongezwa virutubisho, yanayoruhusu mmea kukua kwa haraka na kwa afya njema.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya machungwa na nyeupe, amesimama ndani ya chafu ya kisasa. Anaonekana kuwa karibu na safu za mimea inayokuwa kwa afya njema ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, mpangilio unaonyesha mfumo wa kilimo kwa kuvutia nafasi ndogo kwa tija kubwa. Huenda akawa mkulima au mtaalamu wa mimea, au mshiriki wa mafunzo ya kilimo.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndani ya mabomba ya plastiki nyeupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, ambapo mabomba haya yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia yakitoa virutubisho moja kwa moja kwa mizizi ya mimea kupitia maji yanayotiririka ndani yake.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndani ya mabomba ya plastiki meupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, mabomba haya yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia yakitoa virutubisho moja kwa moja kwa mizizi ya mimea kupitia maji yanayotiririka ndani yake.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki meupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Mabomba hayo yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia yakitoa virutubisho moja kwa moja kwa mizizi ya mimea kupitia maji yanayotiririka ndani yake. Mandhari yote yanaonekana safi na yenye ufanisi yakidhihirisha matumizi ya teknolojia katika mazingira yenye nafasi ndogo au udongo usiofaa kwa kilimo cha kawaida.

Kilimo cha ndani kwa kutumia teknolojia au mbinu ya kisasa ya kukuza mimea bila udongo, ambapo virutubisho muhimu hupitishwa katika maji. Mimea imepangwa kwa ustadi katika meza zilzonasafu mbili, kila moja ikiwa na mashimo yaliyopandwa miche yenye afya.

Bustani ya mbogamboga iliyopangiliwa kwa ubunifu kwenye mapipa ya plastiki ya bluu, ambayo yamejazwa maji nakuwekewa mimea, inayoonekana kuwa chakula, huenda ni majani ya spinachi au mchicha. Mapipa hayo yametandazwa kwa mpangilio wenye utaratibu mzuri.

Shamba la kisasa la kilimo ambapo mimea inastawi ndani ya mabomba la plastiki yaliyopangwa kwa mstari ya kuinuliwa kutoka ardhini, mabomba hayo yamewekwa virutubisho na maji yanayopenya moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa ndani ya mashimo yenye mabomba meupe ya plastiki, yanayopitisha virutubisho kwa njia ya maji badala ya udongo. Mimea imewekwa kwenye vyombo vidogo vyenye uwezo wa kushikilia mizizi hiyo, huku bomba la maji linaonekana likiunganisha mfumo mzima kwa ajili ya kusambaza mchanganyiko wa virutubisho muhimu.

Mfumo maalumu na mfumo wa kisasa unaotumia maji katika kuotesha na kukuza mmea ambapo mmea huoteshwa katika maji yaliyojaa katika chombo chenye virutubisho maalumu. Mfumo huu hautumii udongo lakini unauwezesha mmea kustawi vizuri, jambo ambalo linasaidia katika kilimo cha mijini au maeneo yenye ardhi duni.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kisichohitaji udongo katika ukuaji wa mimea. Jambo linalofaa kwa mazingira na yenye changamoto ya kilimo cha kawaida. Mizizi ya mimea inaning'inia kwenye suluhisho la virutubisho, ishara ya kwamba mmea huu umeoteshwa kwa njia ya kisasa, na mabomba yamepita katika safu ili kuweza kuhimili mizizi hiyo.

Shamba la kabichi zenye afya zimetanda kwa mistari iliyo pangwa kwa ustadi katika shamba kubwa lenye rutuba. Kila mmea ukiota kwa ujasiri chini ya mwanga tulivu wa mchana, ardhi inayoonekana kulimwa kwa bidii ikitoa taswira ya mchakato wa kilimo uliofanywa kwa uangalifu na maarifa.

Taswira ya kilimo cha kisasa ndani ya eneo lenye mpangilio wa kuvutia na usafi hali ya juu. Mimea imepagwa kwa mistari ili kupendezesha eneo hili; kila mstari ukiwa na nafasi iliyopimwa kwa ufasaha, ili kuruhusu kupita kwa urahisi. Paa la eneo hili limetengenezwa kwa nyenzo ya uwazi, ambayo huruhusu mwanga wa jua kupenya kusaidia mimea kustawi.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi yenye kijani kibichi, ikichanua kwa afya na usitawi. Majengo yaliyoko mbali yanadokeza uwepo wa miundombinu ya kilimo, huku mkulima akijitokeza kwa mbali akichangia mandhari ya kuvutia ya maeneo ya vijijini. Mandhari hii inatoa taswira ya uzalishaji endelevu, uhusiano wa binadamu na mazingira.

Shamba kubwa la kabichi lilopangwa bustani kubwa likiwa na mistari yenye afya kabichi zinaonekana zenye afya nzuri ikionyesha uzalishaji bora wa kisasa

Kilimo cha kisasa kilichojaa mimea ya kijani kibichi inayostawi kwa ustadi chini ya paa la plastiki inayopitisha mwanga wa jua huku matone yakipita ikihakikisha maji yanafika kwa ufanisi mzuri

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi ambayo imeota vizuri na inaonekana kuwa katika hatua ya ukuaji, mimea hiyo ina rangi ya kijani kibichi ishara ya afya njema na hali nzuri ya hewa. Mandhari ya eneo hili inaonyesha kuwa ni sehemu ya kijijini yenye rutuba miti ya asili na milima kwa mbali.

Trekta la kijani likifanya kazi ya kilimo kisasa katikati ya shamba lililotandwa kwa mistari ya mimea yenye afya nzuri. Trekta limewekwa kifaa maalumu cha kupulizia dawa na mbolea, ambacho kinaonekana kikitoa ukungu wa dawa kwa usahihi kwenye mistari ya mimea.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na rundo la matuna madogo yenye mvuto wa rangi ya tofauti rangi nyekundu kijani na njano, matunda hayo inaonekanakuwa ni kahawa iliyovunwa ikiwa bado katika hatua ya awali kabla ya kuchakatwa ikiashiria shughuli za kilimo inayofanyika na mikono na maarifa ya juhudi au kijijini.

Shamba lenye mpangilio mzuri ya mimea ya mananasi, kila mmea ukiwa na majani makali ya kijani kibichi yanayochomoza juu kama taji la kiasili, mananasi kadhaa yamekomaa katikati ya majani yakionekana kama vito vya dhahabu vilivyopambwa ardhini.

Mfumo wa kisasa wa kusafisha na kuchambua nyanya katika kituo cha usindikaji wa mazao, nyanya nyekundu zilizokomaa zimewekwa ndani ya masanduku ya plastiki ya kijani kibichi na ndo nyeusi zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la kazi lenye mfumo wa mikanda ya kusafirishia .

Banda kubwa la kuku wa kufugwa kibiashara, ambapo kundi kubwa la kuku wamejikusanya kwenye sakafu wakizunguka sehemu za kulishia na kunyweshea zilizowekwa katikati ya banda hilo, taa za umeme na mwanga wa asili kupitia madirishani zimewekwa mazingira ya mwangaza wa kutosha, unaosaidia kuku kuwa hai na wenye afya.

Idadi kubwa ya vitunguu vyekundu vikiwa vimekusanywa kwa wingi katika eneo moja. Mikono miwili ya mtu inashikilia baadhi ya vitunguu hivyo kwa umakini, jambo linaloashiria shughuli ya kuvihusisha kwa ajili ya uchambuzi, uchanganyaji na uuzaji. Vitunguu hivyo vimejaa kwenye uso wa tambarare wa ardhi au sakafu.

Wafanyakazi wakiwa kazini katika kiwanda cha maua wamevaa mavazi maalum ya kazi pamoja na kofia za rangi tofauti huku wakihusika na upangaji na ufungaji wa maua yaliyomo kwenye karatasi za plastiki. Mazingira ya kiwanda yanaonekana kuwa nadhifu na yenye mwanga wa kutosha, yakionyesha hali ya utaratibu na salama kazini.

Kundi kubwa la vifaranga wa kuku waliokusanyika kwenye banda la kisasa lenye matandiko ya mbao laini ardhini. Vifaranga vimezungukwa na vyombo vya kunywesha, ambavyo vimewekwa kwenye nafasi sahihi ili kurahisisha upatikanaji wa maji kwa usalama na kwa usafi. Muundo wa banda unaonyesha utunzaji bora wa mazingira ya ufugaji.

Shamba la kahawa lenye miti mingi ya kahawa iliyokomaa ikiwa na matunda mekundu na mengine bado ya kijani. Ishara ya hatua tofauti za ukuwaji wa zao hilo. Katikati ya shamba mtu mmoja amesimama akiwa amevaa mavazi ya kazi akitazama miti kwa makini kanakwamba anakagua mavuno au afya ya mimea. Mandhari ya nyuma inaonesha milima ya kijani na anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Ng'ombe kadhaa walioko kwenye zizi la kisasa, wakiwa kwenye maeneo maalumu ya kulishia ambapo kila mmoja amepewa nafasi yake binafsi. Ng'ombe wanainama wakila chakula kilichowekwa kwenye vyombo vya ki vya kulishia ,hali inayodhihirisha umakini na mpangilio wa lishe katika mifugo.

Shughuli ya usindikaji wa nyanya katika kiwanda au kituo cha kuchakata mazao ya kilimo. Wafanyakazi kadhaa wamevaa mavazi rasmi ya kazi, yenye rangi ya bluu pamoja na kofia za usalama. Viwango muhimu vya usafi na ulinzi vinavyotakiwa katika maeneo ya chakula. Wako safuni, kila mmoja akiwa na jukumu la kuchambua, na kuchunguza pamoja na kuandaa nyanya zilizopangwa kwa wingi.

Mandhari ya shamba la kisasa la kilimo ambapo miundo ya kijani kibichi imefunikwa na plastiki wazi, imesimikwa kwa ustadi. Nyumba hizo za plastiki ambazo hujulikana kama kitalu zinaonyesha teknolojia ya kisasa inayotumika kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu.

Mimea michanga inayokuwa ndani sehemu maalumu yenye mifuko ya plastiki kwenye ardhi yenye mfumo wa umwagiliaji wa mabomba, ulioandaliwa kwa ustadi na teknolojia ya hali ya juu. Mimea inaonekana yenye afya kwa ujumla ikiwa na majani ya kijani na mazingira safi.

Mimea michanga imeota kwa mpangilio wa mistari katika udongo wa kahawia uliojaa unyevuunyevu. Bomba la plastiki limetandazwa katikati ya safu za mimea, ikionekana kumwaga maji kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Katika shamba dogo lililo andaliwa kwa ustadi mabomba ya umwagiliaji yaliyopangwa kwa mistari sambamba yenye yanachora mtandao wa maji juu ya udongo uliochanganywa kwa uangalifu. Kila bomba la plastiki lina madoa meusi lina wakilisha ahadi ya uhai kwa mimea inayosubiri kupandwa, likibeba matumaini kwa mavuno bora katika msimu yanaokabiriwa na mabadiiko ya hali ya hewa.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi rasmi ya kazi anatembea taratibu, huku akionekana akimwagilia miche ya kijani kibichi katika ardhi iliyopandwa inaonekena kuwa sehemu ya shamba la kisasa la miche ambapo kila kitalu kimetengwa kwa ustadi inaonesha mpangilio mzuri wa kilimo cha kitaalamu.

Ufanisi wa kilimo cha kisasa, ambapo mistari ya mimea changa inayopangwa kwa umakini na bomba la kumwagilia lenye linalopenya katikati yakitoa uhai wa maji. Udongo wenye chembechembe za mawe unathibitisha mazingira ya asili, huku mimea ikiwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, ikionyesha matumaini ya mavuno ya baadaye.

Maindi yamepangwa kwa mpangilio mzuri shambani bomba lamaji limepita kando yake likiwa limejaa matope likihashiria matumizi yake ya mara kwa mara kwa ukuaji bora wa zao hilo

Mandhari ya kijani ya mashambani, watu wawili wanaonekana wakimwagilia mimea kwa kutumia mabomba ya mkononi, wakihakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha, mmoja amesimama upande wa kulia akivalia shati ya kijivu na suruali nyeusi, mwingine akiwa upande wa pili wa kushoto wote wakionekana wakifanya kazi kwa bidii.

Mimea midogo yenye Majani mabichi ya kijani kibichi imejitokeza kwa ujasiri ikiashilia mwanzo wa maisha mapya, bomba la maji ililoko karibu likitoa taswira ya tekinologia ya asili ya Mfumo wa umwagiliaji ukiwa kama mlezi wa ukuwaji huu mchanga, Majani ya mimea yanang'aa kwa afya yakionesha kuwa mazingira yanayoizunguka yanawapatia lishe na msaada wa kutosha.

Shamba limepangiliwa kwa ustadi wa matuta yenye maji yanao zunguka matatuts hayo yameundwa katika mfumo wa kuongeza tija ya mazao

Mandhari ya shamba la kisasa ambalo limeandaliwa kwa umwagiliaji wa matone, mimea michanga imepangwa kwa mistari ikionyesha hatua ya mwanzo ya kilimo cha kitaalamu, mimea imepandwa kwa utaratibu ikidokeza kwamba kuna mpangilio na ufuatiliaji wa karibu wa ukuaji wake.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ambapo mabomba ya umwagiliaji ya plastiki yametandazwa kwa mpangilio sahihi juu ya udongo mwekundu wenye rutuba. Mabomba hayo yana sehemu maalumu za kutolea maji, yakifuatisha mistari ya kupanda inayodokeza kwamba mfumo wa umwagiliaji wa matone hutumika.

Shamba la kisasa linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba marefu na ya plastiki yametandazwa kwa mpangilio sahihi juu ya udongo uliandaliwa. Mabomba hayo yanapita katikati ya mistari ya mimea changa iliyopandwa kwa utaratibu, na kila bomba lina nafasi za kutoa maji ya moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la mimea iliyopandwa kwa mistari midogo iliyopangwa vizuri, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopitisha mabomba kati ya mistari ya mimea. Jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani, ambapo bomba refu la plastiki limewekwa katikati ya mistari ya mimea midogo inayoota kwenye ardhi yenye unyevunyevu. Bomba hilo linaonekana kuwa ni la matone, likiwa na uwezo wa kusambaza maji kwa ufanisi, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kupoteza maji mengi.

Mti mmoja mkubwa umesimama katikati ya uwanja mpana wa nyasi kama muhimili wa maisha katika jambo la utulivu, uwanja huo uliowazi wenye mandhari ya dhahabu na kijani kibichi unaonekana kuenea hadi kwenye kilima cha mbali kinachojitokeza nyuma yake. Taji la mti limejaa rangi ya kijani iliochangamka kama vile imekwaruzwa na pumzi ya dunia yenye amani.

Mandhari tambarare yenye udongo na vichaka vidogo vilivyoenea kwa umbali. Miti michache ya kijani kibichi imesimama kwa ustahimilivu ikiashiria uwezo wa mimea kuishi katika mazingira haya. Milima kwa mbali imefunikwa kwa tabaka nyembamba za uoto.

Mandhari tulivu na yenye mvuto wa asili, katika ukingo wa dunia unaonekana miti ya kijani kibichi imeenea kwa upana ikifunika maneno ya misitu na mashamba kwa mchanganyiko mpangilio wa asili. Majani yanayong'aa kwa rangi ya kijani kinachovutia chini ya mwanga wa jua.

Mandhari ya mbuga na mazingira, Pundamilia kadhaa wanaonekana wakila majani kwenye ardhi ya kijani kibichi, wakisambaa kwa utulivu huku wakifuatana kwa mbali wakiashiria hali ya makundi, nyuma yao Twiga wawili wamesimama kwa utulivu, karibu na msitu wenye miti midogo.

Mandhari tulivu yenye uoto wa asili, huku ziwa la bluu linalong'aa katikati ya mandhari ya milima likiwa limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi zinazochangamka. Chini ya anga lenye mawingu meupe yaliyopambwa kwa upole, kuna milima na mabonde yaliyoinuka kwa asili ya uhalisia wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia ya kilimo cha matuta ya mlimani, ambapo ardhi imeandaliwa kwa ustadi ili kuruhusu kilimo katika eneo lenye mwinuko. Mkulima mmoja anaonekana akifanya kazi kwa bidii kwenye moja ya matuta, ishara ya juhudi ya uhusiano wa karibu kati ya binadamu na mazingira yake.

Mandhari ya kuvutia na yenye asili ni tulivu mkubwa, kijani kibichi cha miti na majani kinapendezesha eneo hilo kikitoa hisia ya maisha na rutuba, milima inayoonekana kwa mbali inaongeza kina na uzuri wa eneo hili ikionesha upekee wa mazingira.

Mto wenye maji yanayotiririka kwa utulivu, katikati ya mandhari ya asili yenye kijani kibichi. Mkondo wa maji umejipenyeza baina ya miinuko ya mchanga, ukiunda mizunguko ya asili yenye muonekano wa kuvutia. Sehemu ya katikati ya mto kuna mchanga ulioibuka juu ya maji, kama visiwa vidogo vilivyoundwa na mzunguko wa maji.

Mandhari ya pwani ya kuvutia iliyojaa kijani kibichi na miti mirefu iliyopandwa katika maeneo hayo, barabara nyembamba inapita katikati ya uoto huo ikielekea moja kwa moja hadi kwenye mwambao wa bahari .

Barabara ya vumbi isiyonyooka katikati ya mandhari ya kijani kibichi na vichaka. Ikielekea moja kwa moja kwenye Mlima wa kuvutia unaochomoza kwa mbari. Kwa mtazamo wa mbele, barabara hiyo inaonekana kuchorwa na alama za magurudumu, ishara kwamba magari au vyombo vingine vya usafiri vimepita hapo mara kwa mara.

Twiga mmoja akiwa katikati ya mbuga ya wanyama, akisimama kwa utulivu kwenye ardhi yenye majani na vichaka vidogo vidogo, huku nyuma yake ikichomoza mandhari ya jiji yenye majengo marefu ya kisasa. Twiga anaonekana kama mlinzi wa asili, akiwa amesimama kwa fahari dhidi ya muktadha wa maendeleo ya mwanadamu.

Eneo kubwa lenye uoto wa asili, lenye ukijani na vichaka pamoja na nyasi ndefu. Mto unaopitisha maji ukipita katikati ya eneo hilo lenye uoto wa asili, milima na mabonde ikionekana kwa mbali kulipendezesha eneo hilo.

Mandhari ya kuvutia ya milima ambapo mlima mkubwa wenye miamba unaonekana ukitawala upande wa nyuma wa mazingira. Kilele cha mlima huo ni cha mwamba mkavu, kinachojitokeza kwa umbo la kuvutia linaloashiria ukakamavu wa asili. Misitu minene iliyojaa miti yenye kijani kibichi, ikitoa hisia za uhai na utulivu wa mazingira ya chini ya mlima.

Kundi kubwa la nyati waliopumzika chini ya miti mirefu katika mandhari tulivu na yenye asili, mandhari hiyo inaonyesha uhusiano wa karibu kati ya wanyama na mazingira yao ambapo nyati wamejikusanya kwa utulivu wakitafuta kivuli na faraja kutoka kwa jua kali la mchana. Urembo wa mazingira haya ya asili unaonyesha uzuri wa maisha porini na umuhimu wa kulinda mazingira ya wanyama pori .

Mandhari ya asili yenye utulivu mkubwa, ziwa la bluu likitandaza katikati ya uwanja wa kijani, huku mti mmoja mkubwa upande wa kulia ukisimama kwa fahari ya juu ya miamba na majani, chini ya miti kuna udongo uliofunikwa kwa nyasi na mawe madogo.

Mandhari ya mto mpana unaopita katikati ya mazingira ya asili na yenye utulivu pia mvuto wa kipekee ukionekana, maji ya mto yanatiririka kwa utulivu yakizunguka visiwa vidogo vilivyotapakaa katikati ambavyo vimefunikwa na vichaka na miti midogo.

Mandhari ya asili ya milima na nyanda za juu zilizojaa nyasi na vichaka vidogo, huku milima mikubwa ikiendelea kuonekana kwa mbali chini ya anga lenye mawingu yenye uepesi, upeo wa macho unaonyesha uzuri na asili wa nchi ya maeneo ya aina hiyo ya kuvutia kwa utulivu wake wakitofauti wa ardhi.

Mandhari ya kuvutia ya milima yenye nyasi ndefu na mimea ya asili, inayochanua kwa rangi ya kijani na kijivu hafifu. Mawe makubwa yametawanyika ardhini yakiongeza mvuto wa asili, na kuonyesha nguvu ya kigeografia katika eneo hili. Kwa nyuma milima mirefu imeinuka kwa utulivu chini ya anga lenye mawingu mepesi, likitoa hisia ya upekee na utulivu wa mazingira haya ya nyanda za juu.

Mandhari ya asili kando ya mto wenye kina cha kati, maji yake yakitiririka kwa utulivu kupitia bonde linalozungukwa, na vichaka na miti ya kijani kibichi sehemu ya kando ya mto, ina ardhi yenye mawe madogo na majani yaliyoota kwa wingi.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya ulinzi kofia zenye heji za uso na mavazi ya mwili mzima wakijishughulisha na ufugaji wa nyuki, wamesimama karibu na mizinga ya mbao iliyowekwa kwenye eneo la wazi huku mmoja wao akionekana akifungua mzinga kwa uangalifu.

Ndani ya banda la kisasa, lililojengwa kwa teknolojia ya safu nyingi, mwanamke aliyevaa barakoa ya kinga anapita kwa makini kati ya vizimba vya kuku, akichunguza kwa makini afya na hali ya mazingira ya ufugaji. Mwanga wa jua unapenya kutoka upande wa jengo unatoa mwangaza hafifu, ukionyesha safu nadhifu za kuku zilizopangwa kwa mpangilio unaoashiria unadhifu na tija.

Mwanaume aliyevalia shati la kijani akiwa amesimama chini ya paa la banda, akimimina chakula kwa bata, amepinda kidogo akiwa na chombo mkononi, huku bata kadhaa wakimzunguka, wakiwa tayari kupata chakula, wanyama hao wamejitokeza kwa wingi wakiwa na rangi tofauti nyeupe, kijivu na kahawia na wanaonekana kuwa katika afya nzuri.

Ndani ya jengo la chuma lililofunikwa kwa nyenzo za plastiki, mimea imepangwa kwa mistari ya kupendeza juu ya vitanda vya kulimia ambavyo vinaonyesha utaratibu na usafi wa hali ya juu, njia katikati inayopita katikati ya mimea inaonyesha upatikanaji rahisi wa kutunza mazao , huku mimea ikiwa na afya na kijani kibichi.

Mazingira ya kilimo cha kisasa ndani ya eneo kubwa lenye mpangilio wa kuvutia na unaoendana na teknolojia ya kisasa. Upande wa kulia una vitalu vya mimea viliyopandwa kwa mistari iliyonyooka, inayoonyesha umakini katika upangaji na ufatiliaji wa ukuaji wa mazao.

Miche michanga ya mimea iliyopandwa kwa ustadi kwenye trei za plastiki, yenye mashimo yaliyopangwa kwa mpangilio wa kisayansi. Kila shimo limejazwa mchanganyiko wa udongo na mbolea, huku mizizi ya mimea ikijikita ndani kwa ajili ya kupata virutubisho muhimu. Majani ya miche ni mirefu na yenye rangi ya kijani kibichi, yakitoa taswira ya afya njema na ukuaji wenye matumaini.

Duka la rejareja la bidhaa za vyakula hasa nafaka na vyakula vya asili, ambapo mifuko na ndoo kubwa zimepangwa kwa utaratibu, kila moja ikiwa imejazwa aina tofauti za bidhaa, kama vile: mchele, maharage, unga wa sembe, na nafaka nyinginezo.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba ya plastiki yamewekwa kwa mpangilio sahihi juu ya udongo wenye rutuba. Mimea imepandwa kwa mfuatano wa kimkakati ikiashiria mpangilio wa kilimo uliozingatia: nafasi, mwanga na upatikanaji wa rasilimali.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa kwenye shamba wenye mimea midogo inayoota, ambapo bomba la plastiki limewekwa ardhini na linaachilia matone madogo ya maji, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Teknolojia hii ya umwagiliaji wa matone, inaonekana kutumiwa kwa ufanisi ili kuhakikisha matumizi bora ya maji bila upotevu mkubwa.

Eneo kubwa ya kisasa ambayo imepangwa kwa ustadi na kutunzwa vizuri ndani yake. Kuna mimea mbalimbali inayomea katika mistari ya utaratibu, ikiwa na rangi za kuvutia kama kijani kibichi na kahawia, mwanga mwingi unaingia kutoka juu kupitia paa la kioo, jambo linalosaidia mimea kukuwa kwa afya.

Shamba la kisasa la kilimo kilichopangwa kwa mistari ya mimea inayoota katika ardhi tambarare yenye rutuba. Kati ya mistari ya mimea hiyo kuna mabomba ya umwagiliaji wa matonye yaliyowekwa kwa ustadi yakionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji yenye matumizi bora ya maji.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya kitaalamu na miwani, anaonekana akimshika mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe na nyeusi juu ya meza ya matunzo, alkifanya kazi kwa utulivu na uangaifu. Mbwa huyu yupo katika hali ya kutulia, akionyesha kuaminika na mtu anaye mhudumia ishara ya karibu kati ya binadamu na mnyama.

Nyani mwenye manyoya ya kijavu na nyeusi akiwa ameegemea kwenye eneo la majani ya kijani kibichi, macho yake yanatazama mojakwamoja kwenye kamera akitoa hisia ya udadisi au uelewa wa ajabu. Uso wake umejaa maelezo ya kuvutia, nywele ndefu kando ya mashavu na paji la uso likiunda sura ya mvuto porini.